Bwawa lililoandaliwa kwa weledi na ustadi wa hali ya juu kwa kutumia vifaa vya kisasa na kiteknolojia kwa ajili ya kuzalisha umeme, likiwa limewekwa mbali na makazi ya watu ili kuondosha hatari zozote zinazoweza kupatikana katika eneo hilo.

Kampuni inayotarajiwa kuzalisha nishati hii muhimu ya umeme kwa kiasi kikubwa ikiendelea kutengeneza vizuri mradi huu wa umeme katika eneo hili tambarare lililojitenga na makazi ya watu.

Mpangilio mzuri wa kitaalamu wa mashine aina ya transifoma iliyosukwa vizuri na kuunganishwa na waya, kisha kuwekwa juu ya nguzo maalumu, ili kufanikisha zoezi la kusafirisha nishati muhimu ya umeme.

Nyaya zilizosukwa vizuri na kufungwa juu ya nguzo zinazotarajiwa kusaidia zoezi la kusafirisha nishati muhimu ya umeme na kuhakikisha nishati hio inawafikiwa watu wote katika jamii husika bila shida na tabu ya aina yoyote.

Kiwanda kikubwa cha kuzalisha uimeme kilichotengeneza kwa weledi na ustawi mkubwa kwa kutumia njia za kisasa na zakiteknolojia, kwa lengo la kuzalisha nishati hiyo muhimu ya umeme kwa matumizi ya taifa kwa ujumla.

Mpangilio mzuri wa kitaalamu wa mashine aina ya transfoma iliyosukwa vizuri na kuunganishwa na waya, ikisha kuwekwa juu ya nguzo maalumu ili kufanikisha zoezi la kufikisha nishati hiyo muhimu, ya umeme kwa jamii.

Mpangilio mzuri wa mashine ya kitaalamu aina ya transfoma iliyosukwa na kupangiliwa vizuri na kuonganishwa na waya, na kisha kuwekwa juu ya nguzo maalumu, ili kufanikisha zoezi la kusafirisha nishati hiyo ya umeme kwa jamii kwa ujumla.

Mpangilio mzuri wa kitaalamu wa mashine aina ya transfoma, iliyosukwa vizuri na kuunganishwa na waya kisha kuwekwa juu ya nguzo maalumu, ili kufanikisha zoezi la kusafirisha nishati hiyo muhimu ya umeme.

Nyaya zilizosukwa vizuri na kuunganishwa, zikiwa katika nguzo zinazotarajiwa kufanikisha zoezi la kufikisha na kusafirisha nishati hiyo ya muhimu ya umeme ili kufikia malengo ya kuhakikisha kila mtu katika jamii anafikiwa na huduma hiyo muhimu.

Mpangilio mzuri wa kitaalamu wa mashine aina ya transfoma, iliyosukwa vizuri na kuunganishwa na waya kisha, kuwekwa juu ya nguzo maalumu, ili kufanikisha zoezi la kusafirisha nishati hiyo muhimu ya umeme.

Alama ya barabarani ikiwa imeandikwa herufi "P" ikiwa na rangi ya bluu ikizungukwa na mduara pamoja na mkwaju katikati vyoote vikiwa na rangi nyekundu, ikiashiria zuio na katazo la kuegesha gari na vyombo vya moto katika eneo hilo.

Alama ya barabarani ikiwa imeandikwa herufi 'P' ikiwa na rangi ya bluu iliyokoza, ikizungukwa na mduara pamoja na mkwaju katikati, vikiwa na rangi nyekundu. Vikiashiria zuio la kuegesha gari katika eneo hilo.

Taa ya barabarani iliyowekwa vizuri na inayotarajiwa kupunguza na kuondosha ajali eneo la barabara, inayoonyesha rangi nyekundu, ikiashilia katazo la kupita wakati huo.

Kanda ya zebra unaoashiria kuruhusu kupita eneo hilo katika barabara pasina kuweza kuzuiwa na magari yanayopita katika njia hio, ili kuweza kurahisisha zoezi la kuvuka na kuondosha hatari zinazoweza kupatikana barabarani.

Kampuni iliyo aminiwa na kukabadhiwa jukumu la kufanya ukarabati wa barabara, ikiendelea kuhimarisha huduma hiyo muhimu kwa ajili ya jamii kwa kutumia vifaa vya kisasa na kitekinolojia ili kuhakikisha huduma hiyo inawafikia watu kwa ukaribu na urahisi zaidi.

Wafanyakazi wa kampuni, iliyoaminiwa nakukabidhiwa jukumu la kutengeneza barabara, wakiendelea na zoezi la umwagaji wa saruji katika barabara ya waendao kwa miguu kwa kutumia vifaa vya kisasa na kiteknologia.

Mazingira ya kuvutia ya eneo la barabara wakati wa usiku. Barabara hutumika kwa ajili ya usafiri wa watu, magari pamoja na vyombo vingine vya moto. Upita ili, kukidhi haja zao za kila siku na matumizi mbalimbali, kwa shughuli za kibinadamu.

Wafanyakazi wa taasisi maalumu iliyojizatiti kuyaweka mazingira katika hali ya usafi na salama kwa matumizi ya viumbe hai. Wafanyakazi hao wakiwa kazini katika kufanikisha zoezi lao hilo.

Wafanyakazi wa taasisi iliyo jidhatiti kuweka mazingira katika hali ya usafi na salama kwa matumizi ya viumbe hai, wakiendelea na zoezi la kuhamisha mazingira hayo ya jamii ya anakuwa safi na salama bila kuhatarisha maisha ya viumbe hai.

Wafanyakazi wa taasisi maalumu iliyojizatiti kuyaweka mazingira katika hali ya usafi na salama kwa matumizi mbalimbali ya viumbe hai, wakiwa kazini wakiendelea kufanya shughuli zao za kila siku katika eneo la kutupia takataka.

Vifaa vilivyoandaliwa mahususi kwa ajili ya kuhifadhia takataka zinazokusanywa, ili kurahisisha zoezi la ukusanyaji wake na kuzitupa mahala pengine ambapo haitakuwa hatarishi kwa makazi ya binadamu na afya zao kiwa ujumla.

Masanduku maalumu yaliyoandaliwa kwa ajili ya kuhifadhia takataka, yaliyopambwa kwa rangi nyeusi na kuwekewa magurudumu mawili kila moja, ili kurahisisha kulisogeza kutoka eneo moja kwenda eneo jingine, na kufanya mazingira yawe safi na salama.

Wafanyakazi wa taasisi maalumu iliyojizatiti kuyaweka mazingira katika hali ya usafi na salama kwa matumizi ya viumbe hai, wakiwa kazini kufanikisha zoezi hilo kwa kutumia gari ya takataka na kutumia vifaa maalumu na mavazi maalum ya kufanyia zoezi hilo.

Wafanyakazi wa taasisi maalumu uliojizatiti kuyaweka mazingira katika hali ya usafi na salama kwa matumizi ya viumbe hai, wakiwa zoezi hilo linafanikiwa na kufikia malengo yao ya kuyafanya mazingira ya usafi na salama.

Wafanyakazi wa taasisi iliyojikita na kujizatiti katika kusafisha mazingira na kuhakikisha yanakuwa safi na salama kwa ajili ya matumizi ya viumbe hai, wakiwa wamekamilisha zoezi la kuokota takataka zote zilizokuwa katika eneo hili na kuzipakia katika magari, tayari kwa kuhamisha katika eneo jingine litakalo kuwa salama kwa makazi ya viumbe hai.

Wafanyakazi wa taasisi maalumu, iliyojizatiti kuyaweka mazingira katika hali ya usafi na salama kwa matumizi ya viumbe hai wakiwa kazini kufanikisha zoezi hilo muhimu kwa ajili ya afya ya viumbe hai.

Wafanyakazi wa taasisi maalumu waliojizatiti kuyaweka mazingira katika hali ya usafi na salama kwa matumizi ya viumbe hai, wakiwa kazini kufanikisha zoezi hilo bila kupoteza muda na kuhakikisha wanafikia malengo yao.

Wafanyakazi wa taasisi maalumu waliojizatiti kuyaweka mazingira katika hali ya usafi na salama kwajili ya matumizi ya viumbe hai, wakiwa kazini huku wakivalia mavazi ya kazi wakitumia vifaa vya kazi na lori ili kuwekea takataka hizo.

Njia zisizo kuwa rasmi za kutupa taka taka zinaweza kusababisha mazingira hatarishi kwa afya ya viumbe hai, ivyo ni muhimu kutumia njia sahihi na elekezi ili kudhibiti na kuhakikisha afya ya viumbe hai inakuwa katika hali ya usalama.

Njia zisizokua rasmi na sahihi za kutupa takataka zimechangia kwa kiwango kikubwa, madhara yanayopatikana na maradhi kwa viumbe hai. Hivyo ni muhimu sanaa kuchunga njia hizo ili kuweza kupata mazingira sahihi, safi na salama kwa viumbe hai.

Lori la maji lenye rangi ya bluu na nyeupe likiwa tayari kwa ajili ya kuweza kutiwa maji na kuweza kuwafikishia wahitaji wa huduma hiyo muhimu ya maji. Matumizi ya maji ni muhimu sana kwa ajili ya maisha ya viumbe hai.

Matanki meusi yaliyopangwa vizuri juu ya nyumba kwa ajili ya kuhifadhia maji, yatakayosaidia kwa matumizi mbalimbali muhimu wakati yatakapo hitajika. Hivyo kurahisisha upatikanaji wake wakati wowote, bila kulazimika kwenda masafa marefu kufuata maji.

Wafanyakazi wakiwa kazini tayari wamekwisha vaa mavazi yao ya kazi, wakiendelea kukagua na kuangalia namna ipi itarahisisha zoezi la kufikisha maji kwa jamii yote, na kila mtu mmoja kupata maji katika jamii kwa kutumia vyombo vya kisasa na vya kitaalamu zaidi.